Naona hapa kuna mkungu wa ndizi wa mgomba, huku ukiangalia zimepangwa safu kwneye chuni ya maua na pia mgomba ukiangalia iko na tano hadi ishirini ambazo zinazoshikana kwa safu ya mviringo.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mkungu wa ndizi wa mgomba kwenye tunda kuu. Mkungo hizi hujipanga safu kwenye shine la maua. Na pia, kila mkungo iko na tano hadi ishirini .

Hii inaonyesha kwamba kuna mimea ambao imepandwa uko mbeleni, na sahii inaonekanaya kwamba kama imekuwa kavu bila maji, na pia ikikuwa hivi inakuwanga imeshuka chini.

Hii ni mkono mmoja ambaye anashika naye ndizi ile imetolewa kwa ngozi yake huku zikikatwa huko mbele na nyuma. Na hii inapatia watu nguvu wanapokunywa ama wanapoikula.

Mkungu wa ndizi wa mgomba katika kwenye tunda kuu, hii inaonekana ya kwamba mkungu hizi hujipanga safi katika shina la maua huku kila mkono ukiwa ishirini na tano.

Hapa kuna mtu ambaye anakamua ng'ombe ili apate na maziwa kadhaa au nyingi, huku akiwa anavaa kofia jekundu, na pia ukiangalia hapa, hii kikombe imefungwa sehemu fulani.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna ng’ombe wengi ambao zimewekwa mahali mmoja. Na pia Wanahudumiwa kila kinapohitajika baada ya kumpatia mahitaji yao kama vile maji, chakula kila kitu , watapata wakiwa palepale.

Naona kuna mkungu wa ndizi wa mgomba, ambayo yamewekwa safu, zikiwa zinashikana na mviringo. Ukiangalia kila mkono iko na tano hadi ishirini.

Hapa kuna mhudumu wa afya ambaye anasimamia kumtengenezea dawa katika chumba chake cha maalum. Huku ukiangalia kuna chupa ambayo iliwekwa juu ya meza.

Kuna mama mmoja ambaye amesimama akitazama mbeleni akiwa na mkunga wa ndizi wa mgomba kwenye tunda kuu, mkunga hizi hujipanga safu kwenye shine la maua na pia inakuanga huleta mkono tano hadi ishirini ni ndizi

Hapa kuna mkunga wa ndizi kinachoota kwenye mgomba. Kunaundwa na mkono ya ndizi ambapo kila mkono una ndizi mdogo mdogo zinazoitwa vidole. Mkunga mmoja unaweza kuwa na mkono kadhaa na kila mkono huwa na vidole kadhaa. Ndizi hizi hukuwa kwa pamoja na huvunwa kwa mzigo mmoja.

Hii ni mmea wa ndizi wa mgomba huku unaona kuna mkungu wa ndizi katika kwenye tunda kuu hiyo imepwangwa safu na ikona mikono tano hadi ishirini.

Kuna wanawake wengi ambao wamesimama mmoja akipakulia chakula na wale wengine wakichukua sahani yao ,mmoja ingine akisimama naye na sahani kubwa. Hapa chini pia kuna sufuria kubwa ambao mama huyu anampakulia chakula na wale wengine.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mwanamke mmoja ambaye anakaa katika mimea, huku hakiwa amekaa na akiitabasamu akiwa ameangalia na mbeleni. Anatabasamu hili linaonyesha ya kwamba ako na furaha na pia hapo nyuma yake ni majani ya mimea.

Hii ni mkunga wa ndizi ambao umeweka kwa mgomba kati ya tunda kuu. Mgomba hizi imepangwa kwa safu katika shina refu la maua. Mkono moja inaweza kuwa tano hadi ishirini na zingine ishirini hadi thelathini

Kuna mkungu wa ndizi wa mkomba kwenye tunda kuu. Na pia kuna mwanaume ambaye amevaa koti ya blue huku akitaka kungoa ndizi hizo. Na pia ukiangalia huko nyuma kuna mimea ambayo zimepandwa.

Hapa kuna mama ambaye ameketi chini akijaribu kukamua ng'ombe juu na ye pia akiwa ameketi akiwa na furaha kwa sababu anapata maziwa mingi kutoka kwa ng'ombe hii, na ng'ombe pia ameifunga kwa miguu yake miwili sababu asipofunga anaweza sumbua akikamua.

Hizi ni ng'ombe wawili ambayo zilifungwa na miguu yao. Na pia ziliwekwa kitu ambayo inakamua ili zitoe maziwa.

Hii inaonyesha ya kwamba ni mashamba ya migomba au mishamba ya ndizi. Migomba hii hulimwa kwa ajili ya kupata matunda kama vile ndizi na hiii inahitaji matunzo mazuri inapo limwa.

Hii ni mkungu wa ndizi wa mkomba. Katika kwenye tunda kuu. Hii ukiangalia jipanga safu katika chini ya maua. Hii iko na mkohoa ishirini na tano hadi thelathini.

Hii ni mikungu ambayo iko kwa mimea ya mgomba kama tunda kuu, mikungu hizi hujipanga safu katika shina refu la maua. Mkunga moja inaweza kuwa mkono hadi ishirini na zingine zinaweza kuwa hadi thelathini.

Kuna mkungu wa ndizi wa mgomba katika tunda kuu. Na hii ndizi hujipanga safu katika shine la maua. Ukiangalia kila mkono iko na tano hadi ishirini.

Hii inaonyesha kwamba kuna mama mmoja ambaye amevaa jezi jeupe akiokota mkungu wa ndizi na mgomba kwenye tunda kuu. Mkungu hii inaleta kujipaka uchafu kwa sina la maua inayoekwa chini.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mtu mmoja ambaye amevaa sare nyeusi, akiwa na kona yake imeshikwa na mahindi na pia huku ukitazama unaangalia mahindi nyingi zimewekwa mahali moja ili kutengenezwa na ikuwe chakula vizuri.

Hizi ni mkunga wa ndizi wa mgomba ambayo yameoza na iko tayari kukuliwa. Na hii iko na rangi ya jano ambayo ni zimefungwa pamoja.

Hawa ni wapishi ambao wanapika chakula huku wakivaa nguo zao za rasmi. Ni shati nyeupe ambayo iko na mkono mrefu na pia wanavaa suruali huku wakivaa buti. Ukiwa wanafanya ushiriki katika mazingira ya kupika.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mkungu wa ndizi wa mgomba kwenye tunda kuu. Ndizi hii hujipanga safi katika shina la maua na ile ingine ukiangalia unaona mwanaume mmoja akiwa ameshika ndizi kwa mkono yake akitaka kukula.

Mhudumu wa afya ya mifugo anafanya kazi ya kuspray ng'ombe akiwa amebeba nyuma yake, na pia hiyo ng'ombe imefungwa mahali ili apate dawa nzuri inayomkinga na kumsaidia.

Hii hapa kuna ng'ombe ambao wamefungwa mahali moja na pia kuna mtu ambaye anasimama na kumpatia kitu ambayo inamsaidia na pia wanapatia nyasi kwenye mafungo hayo.

Hii inaoonyesha ya kwamba kuna mkungu wa ndizi ambao umekatwa katwa na kuwekwa kwa sanduku, huku ndizi hizi hupanga safu kwenye sheni la maua na pia mkungu hizi huwekwa chini.

Hii hapa kuna mtu ambaye amesimama akishikilia mkungu wa ndizi, na pia kuna zingine nyingi katika chini yakena pia kuna gari jeupe ambayo limepakiwa nyuma yake. Pia kuns Watu wengine wananunua bidhaa aina mbalimbali.

Hii inaonyesha ya kwamba mtu mmoja ambaye amesimama nyuma ya mti, na pia kuna mkungu wa ndizi amabao umekusanya mahali moja na baadae anamtaka amkule ama ampeleke kwenye soko ili apate pesa nyingi sana.

Hapa kuna wanawake ambao wamekusanyika mahali pamoja wakishika sahani kubwa ambayo zimewekwa ndani yake mabakuli na izi mabakuli zimewekwa chakula kama vile ugali na mmoja anapakua hili kila mtu apate haki yake.

Hapa kuna ndama wawili ambao zilikufa na baada ya kupatwa na ugonjwa za aina mbalimbali. Na huku ukiangalia unaona ardhi ambalo zimetowa nyasi.

Kuna mimea nyingi ambayo aina za mgomba ambayo zinatoa ndizi katika tundu. Na hii mimea iko na rangi ya kijani.

Mimea kama ndizi ambazo hutoa mkungu wa ndizi.

Hapa ni aina mbalimbali za mimea ambayo ni mgomba wa ndizi inayotoa ndizi ikioza, na pia ukiangalia rangi yake ni kijani.

Hii ni eneo ambayo watu wengi wanapanda ili wapate mkungu wa ndizi baadae wakule na washibe. Sasa watu wengi wanapanda kwa haina mbalimbali za ardhini

Naona shamba la mgomba ambapo mimea ya ndizi imepandwa kwa mpangilio mzuri. Majani ya mgomba ni kijani kibichi, ishara kuwa mimea hiyo iko katika hali mzuri ya ukuaji. Anga linaonekana kuwa na mawingu meupe na hali ya hewa inaonekana kwa wastani.

Mama mmoja amesimama akiwa amevaa shati jeupe akitazama mkunga wa ndizi. Ndizi hujipanga safi kwenye shina refu la maua. Ndizi moja inaweza kuwa mkono tano hadi ishirini na zingine zinaweza kuwa ishirini mitano.

Kuna wataalamu wa mifugo ambao wanafanya kuispray ng'ombe zao ili wamkinge dhidi ya magonjwa hatarini ambao ng'ombe hizo wanapata, na pia wametengeneza mahali maalum ya kufunga ng'ombe.

Hapa ni pahali ya ng'ombe ambao zimefungwa na pia wanapatiwa nyasi kwenye haya mafungo lakini hawaendi nje watakaa tu hapo kwa muda mrefu na kila kitu wanapohitaji kama nyasi wanapatiwa hapo hapo

Inaonekana kuwa miti wa mgomba. Mimea hii ina majani mapana na kijani kibichi na imepandwa kwenye vipepeo vya plastiki. Inaonekana kuwa kwenye kitaro maalum cha miche ambacho inatunzwa kabla ya kupandizwa shambani.

Hii inaonyesha kwamba muna mhudumu wa afya akiwa amebeba mkono yake glasi na kuweka dawa na pia kueka asidi.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mkungu wa ndizi ambayo ni pande wa ili baadae watu wakule au wapeleke katika soko ili wapate wahuduma au wateja ambao watakua wakinunua.

Hapa kuna mimea ya aina mbalimbali. Labda ni mgoba kutoka kwa ubo la majani . Ni miti ni mimea ya mjani ambapo ya kijani kibichi na imepandwa kwa sehemu ambayo mazingira yake iko safi.

Mkono wa mtu aliyevaa glavu akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe. Maziwa yanatiririka kutoka kwenye kiwele cha ng'ombe na inaonekakana kuwa shughuli hii inafanyika mazingira ya shamba au zizi.

Kuna mtu mmoja amesimama akivaa kofia na ukiangalia mbele yake akiwa ameshika mkono mkungu wa ndizi wa mgomba kwenye tunda kuu na mkungu huo hujipaka safu kwa shina la maua mkono mmoja inaweza kuwa na ishirini.

Mkunga wa ndizi wa mgomba kwenye tunda kuu, mkunga wenyewe umejipanga safu kwenye shini la maua, pia ina mkono tano hadi ishirini, pia ni mmea ambayo watu hutumia sana wakati wa kukula chakula.

Kuna wahudumu wa afya kama vile daktari ,ambayo amevaa jezi lake na kuhudumisha watu. Pia amevaa glovu huku akiangalia meza kuna aina mbalimbali za dawa.

Hapa ni kusaidia kwamba mkunga wa ndizi au mgomba kweye tunda kuu, mgomba hii hujipanga safi kwenye shina la maua. Na pia mkono mmoja wa mkunga inaweza kuwa ishirini na tano hadi thelatini, na pia mimea hii inakuwa imepandwa mara nyingi.

Kuna aina mbalimbali za mimea huku ukiangalia unaona mgomba wa ndizi na pia unaoana mkunga wa ndizi ambayo iko kwenye tunda kuu.